Magari ziko katika hali ya maegeshoni, au katika hali ya biashara. Kila mtu hapa anaweza pata gari yake ikiwa magari haya yakona rangi tofauti tofauti.

Unapata mtu hapa anafika ananunua gari aina atakavyo. Kwa soko ya gari, magari aina tofauti nyekundu ingine manjano na zingineo, mtu anafika hapa ananunua gari mbayo inampendeza sana.

Katika hii hospitali ambayo iko na manufaa mengi sana mtu ambaye hajiwezi anaweza fika hii hospitali hapa ili hata kama hana pesa anaweza lipa mdogo mdogo ikiwa bei yake ni bei ya chini sana.

Kwa soko kila mmoja ako katika hali zake na shughuli zake ikiwa wanaona wanawake wakiwa wameketi hapo wakiwa katika hali yao ya kutengenezewa nywele na mwingine pale unaona duka.

Ni soko ya viatu, vaitu hivi aina tofauti, rangi tofauti. Kila mtu anafika hapa anachukua ile rangi nataka na ile kiasi ambaye inaweza mtosha kwa mguu yake alafu mtu anapata pesa.

Hapa ni kwa duka la mpesa ambao hapa mtu anaenda kujiekea pesa kwa mpesa au anataka kutoa pesa kwa simu anatoa pesa hapa ,hapo unaona imeandikwa namba ambayo unafaa kuandika kabla ya kutoa pesa ni dukaa ya pesa tu.

Ni duka mbili tofauti ,moja la ni duka la m-pesa ambalo limeandikwa New General Shop ingine ni m-pesa mtu ako pale hio m-pesa inasaidia mtu kama unataka kutoa pesa ama unataka kujiekea simu kwenye pesa.

Kwa soko hii inapatikana nguo, tunaona ya bei nafuu sana, mtu anafika hapa anachagua nguo ambayo atakavyo. Kila nguo, kila rangi, na mwenyewe akiwa amesimama hapo.

Magari ziko katika bei ambayo inaitwa Meset Centre ambayo magari tofauti tofauti ziko hapa, bei tofauti. Kama uko na pesa unanunua ile gari ambaye ni mzuri kulingana na.

Gari hili kubwa la aina la rangi nyekundu imebeba takriban gari mingi hapo matofauti kila moja iko na rangi yake. Inasafirishwa ili kupelekwa soko. Kama mtu amenunua anataka kupeleka nyumbani kwake ama anapeleka soko.

Ni duka ya Kieni ambaye ni duka ya maziwa. Huyu mtu anapata pesa. Mteja anafika hapo anasema anataka kipimo ngapi ya hiyo maziwa anawekewa na anauziwa kwa bei nafuu.

Ni noti elfu moja ya kenya pesa hii husaidia mtu na kujikidhia maisha yake anapotaka kujihudumia, anapotaka kununua kitu vinywaji vyakula na sare, kila kitu.

Ni katika hali ya biashara, ambaye ni soko kubwa, ingine imeandikwa hapa delmonte, ambaye ni aina ya kinywaji, kuna maziwa hapo, kuna mtu amekaa hapo ambaye ni mfanyikazi amevaa sare ambayo anaonyesha mtu kama anataka kitu.

Hapa ni sehemu ya kuhifadhi vitu vya dhamani. Mtu anapotaka kwenda kujionea vitu anaweza fika hapa. Vitu aina mbalimbali na vitu vya zamani, vya wanyama au vingineo viko hapa.

Magari zimeegeshwa hapa aina tofauti au linaweza kuwa pia liko katika soko. Mtu anaweza nunua akitaka rangi gani, kama anataka aje anakuja hapa na kuchagua gari atakayo na ananunua hio gari kama akona pesa mingi au kidogo.

Ni ndani ya soko ya magari. Magari aina tofauti tofauti. Nyekundu, majano na ingine. Hapa gari mtu anaenda ananunua kama uko na pesa minhi unanunua ile ya ghali zaidi akam uko na pesa kidogo unanunua ile ambaye inakutosha wewe.

Ni kwa soko ambayo inapatikana aina tofauti tofauti ya mboga, mayai ikiwa hapo, viazi ikiwa hapo vitunguu na maji ikiwa hapo pilipili hoho na mengineyo hata muuzaji mwenyewe akiwa hapo anauza mtu anaenda kununua vitu.

Hapa ni soko ya magari, magari aina tofauti tofauti rangi tofauti. Ikiwa hapa zinapendeza na mmoja anafika hapa anunue gari ambao anaeza nunua ama auze gari hapa, vizuri sana hapa.

Gari hii ya rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa hapa ya nambari ya KDH 990J ikiwa imeegeshwa hapa, mwenyewe labda akiwa na shughuli zake mbalimbali.

Magari aina tofauti ziko hapa zikiwa ziko hali ya kuegeshwa ,vimeegeshwa hizi magari tofauti rangi tofauti na kila mtu amejiekea hii gari hapa ili aende afanye shughuli zake na baadaye ili akuje achukue gari lake.

Ni soko ya viatu, mwenyewe ako hapo, viatu aina tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti, hapa mtu akienda, anapata hizi viatu kwa bei nafuu, inasaidia sana kama unapo oga.

Duka ambao inaenda kusafishwa na kutengenezewa mwanamke nywele. Kwa jina lingine, pia mafuta ya kujipaka vinapatikana. Mtu hapa anaenda anapambwa. Mwanamke anaenda kupambwa hapa vizuri.

Magari yako katika hali ya maegeshoni. Hyundai magari ya aina hiyo ikiwa imeandikwa hapo juu. Hizi magari kila moja iko na rangi yake tofauti, mtu anakuja hapa anachagua rangi ambayo anapenda.

Ni katika hospitali ambayo inaitwa AAR ama AAR insurance ambayo inaleta matibabu kwa mlango yako. Na unaweza itisha ukiwa nyumbani na unapata dawa nzuri.

Ni katika soko ya nguo. Nguo aina tofauti tofauti ikiwa imejaa hapa. Nguo hizi mtu anapofika hapa anaenda kuchagua rangi atakavyo. Na iko na kamera ya kuchunguza watu.

Gari ambaye ni rangi nyeupe. Gari iko katika hali ya maegesho, imeegeshwa. Nambari yake ni KDH tisa tisa sufuri J.

Ni soko kubwa pamoja na kupatikana pia kuwa na kitu kuhifadhi vitu, vinywaji baridi, hapa pia kuna duka la Mpesa, hapo pia kuna viazi, ni mpesa watu wanaweka pesa na kutoa. Hapo wanahifadhi maji baridi, hapa ni...

Imeandikwa hapo kwamba, pesa elfu saba, mia tano sabini na nne, kwa kulipa mwaka mzima. Mtu hapa anachukua gari, na anaweza kulipa kwa mwezi, kipimo hiyo. Ndio sasa akikosa.

Ni kupata mahali ya insuaranci , kwa pikipiki, ikiwa imechorwa hapo, watu wawili wakiwa wamevaa sare rasmi za mwenye kuendesha pikipiki, inaitwa bima boda.

Viatu ziko katika sokoni, na kila mtu anapofika hapa anaenda kuchangua anataka rangi gani au aina gani ,au unataka kiwango gani ambao inamtoshea. Ziko katika soko, aina mbalimbali za viatu ziko hapa.

Magari tofauti tofauti yakiwa yameegeshwa hapa wenyewe wakiwa wako nje hapo, magari aina tofauti tofauti rangi tofauti tofauti na wenyewe ni tofauti. Magari haya kila mtu ameenda kununua kutoka soko.

Ni seemu ya kuuza nyama katika soko, mwenye ambaye anakata kata nyama. Mtu akifika hapo kwake anauliza unataka nyama kiasi fulani, au ni ya mbuzi, au ngombe, au ngamia, au kuku, utaipata nyama yote.

Ni duka aina mbili, moja ya Mpesa moja ya kuweka simu pesa au kutoa. kando yake ikiwa inaonekana mahali ya kutoa mtu kama anataka kupiga photocopy kitu ikiwa inapatikana vitu ya magari na kawaida.

Mahla pa kuuzia maziwa ambapo imeandikwa Milk maana ingine ni maziwa. Ambapo mteja huyu amekuja na anahudumiwa na mwenye duka. Anamhudumia na kumpa anataka kiwango gani. Maziwa haya yanasaidia mtu anayeuza ili apate pesa.

Gari moja refu ukiwa imebeba magari aina tofauti tofauti rangi tofauti, hizi magari zinasafirishwa ziwekwe kwa soko .Magari hizi zikipelekwa wewe mwenyewe utanunua ama utauza

Kwa sector ya soko maaalumu, bidhaa tofauti tofauti moja akiwa ni bidhaa ya kuuza mayai, ingine ikionekana kuna begi, ingine nguo ya kuvaa. Magari zingine hapo zikiwa ziko hali ya megeshoni.

Minoti alfu moja ya kenya ambaye ni mingi hapa mtu ameshikilia kwa mkono. Pesa hii inasaidia mtu aende soko ama akitaka kununua kitu aende anunue. Pesa ni mzuri sana.

Hii ni duka ya mpesa, ambapo mtu hapa anakuja kama anataka kutoa pesa yuatoa, ama anataka kuekewa kwa simu yake anaekewa. Mwenyewe pia hufaidika kutoka maana na jinsi alivyofanya kazi kwa hiyo siku.

katika soko ya nguo aina mingi tofauti ya nguo iko hapa na kuwa watu wengi wanataka kununua vitu. Hizi nguo ni bei nafuu. wateja wanaongojwa sana hapa. Kila mmoja anatafuta pesa anakuja kununua kitu hapa.

Magari iko katika hali ya bei, mtu anafika hapa, kama unataka kununua gari ya aina gani, kama ni rangi nyeusi, au lingine, wewe ndio unachagua. Ni bei, kila gari iko na bei yake, wafanyikazi wako hapo ndani.

Viatu ni miongoni mwa vazi ambayo ni muhimu sana katika mwanadamu, unapofika hapa unaona viatu rangi tofauti tofauti na mtu anafika hapa na kuchagua rangi ambayo apendayo na huvaa tena size ambayo inamutosha.

Duka ambalo ndani yake inapatikana aina tofauti ya bidhaa, unaona hapa kuna friji yenye ambayo huburudisha chakula aina tofauti, kama unataka sukari unafika hapa mwenye anaongoja makastoma ama wateja wamkujie.

Gari hutumia mafuta ama diesel kutembea na kuendeshwa. Bila hio gari haiwezi songa. Mwenye gari pia afaa kuchukua jukumu hilo anapoona gari yake imeisha mafuta kupeleka sector hio ya kuweka mafuta.

Magari haya yako sokoni, ni gari kila aina, kila aina na unataka gari rangi aina gani, kama unataka nyeusi, unataka nyeupe, unapata lako hapo.

Mwanadamu inapokuwa shida ama anapokumbana na shida katika maisha yake ya kifedha, apaswa kwenda kujisajili katika kukopa ili kuregesha na kuelewana na huyu mtu mwenye anakupatia hiyo mkopo, kurudisha pesa wakati gani.

Bima ya gari ni muhimu sana katika nchi ambayo tuko sahizi, ni makubaliano ambayo yanafanyika kati ya yule ambaye mwenye gari mwenye anataka kununua gari na kampuni hiyo ili kumkidhia haja zake anapopata makosa ajali na makosa fulani akipata kwa maisha yake, naukimuokoa kimaisha.

Mwanangu alihitaji sana pesa, kwa vile pesa yawezekana, pesa ndio ambaye inakiri maisha yake kila siku kila siku na mchana, hapa mtu anaenda kama anataka kununua kitu lazima ukuwe na pesa ili ajikiri kimaisha.

Magari yako katika njia ,unaposafiri lazima ungoje gari ambayo imekutangulia ipata fursa ndio gari hiyo ndo itakusaidia kama utasonga mbele au la. Gari hili unaona liko katika njia na linangoja abiria waingie wasafirishwe.

Hosiptali ni mahali au sekta muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, kama unavyoona picha hili la anziano insurance agency ni muhimu sana katika anasema maisha ya mwanadamu. Unapogonjeka wako tayari kukutibu kwa kila aina ya ugonjwa.

Gari hili ya rangi jeupe, inakaa gari nzuri sana. Gari aina hii liko katika maegeshoni au linaweza kuwa katika soko. Mtu anakuja hapa anaangalia kama ni gari ambayo iko kwa soko ananunua.

Ni soko ya utamaduni. Mtu anapotaka kuonyesha utamaduni wake ama mila yake ya kitambo anafika katika sekta hii na kununua kwa bei ambayo anataka, rangi ya aina gani, size ya aina gani atakavyo.

Ukulima hii ni sekta muhimu sana katika maisha yetu, ndizi unaona tangawizi, unaona kila aina ya matunda na hapo ukifika kununua unataka nini, ndizi bei nafuu.

Masomo ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu, unapoona Anziano Insurance Agency mtu anafaa kuja kujielekeza na kufika mahali kama hapa ili kujisaidia kimasomo, kama unataka kusoma kuhusiana na masomo zaidi ya moto na mengineyo.

Kwa soko unapata chakula mingi tofauti, kila mtu anaenda ananunua ile kitu anahitaji, unaona kama mboga, unaona kama maembe na zaidi. Na kila mmoja yao iko na faida katika maisha ya mwanadamu, na hukuza maisha yake mwanadamu sana.

Ni kwa soko ya nguo, unapoona watu wamekutana hapa, wenye kununua au wenye kuuza, hizi nguo ni za bei nafuu sana. Mkulima au mtoto au mtu mzima afike hapo kununua hizi nguo.

Ni soko kuu ya gari. Mtu anapotaka kununua gari lazima azuru soko kubwa kama hili. Inamsaidia achangue rangi atakavyo, rangi gani ambayo ameipenda zaidi na ametaka gari aina gani kubwa au ndogo.

Ni duka ya maziwa, mtu anapohitaji maziwa kuashiria hapo kwamba mtu anataka maziwa. Anaingia katika dukka hilo, anafika hapo, anasema anataka kiasi gani ya maziwa.

Magari yako sokoni, kila mtu ambaye anataka kununua gari atafika hapa achague gari aina gani anataka, kama ni ya bei ghali mwenye ako na pesa mingi anunue hiyo, yule ambaye ako na pesa chini zaidi anaweza nunua ile gari anataka.

Kuna aina mingi ya tofauti ya maziwa, na kila mtu anapotaka kila aina gani ya maziwa huzuru katika maduka ambayo yanauza maziwa. Maziwa ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu, husaidia mtu kukunywa na kukidhi maisha yake ya kila siku, pia husaidia mtu akuwe nayo chakula.

Pesa ni kitu muhimu katika mwanadamu maisha yake. Bila pesa hata mwanadamu anaeza kufa njaa. Pesa ndo hukidhi kila maisha ya siku na hapo ndo mwanadamu anapotaka shughuli yoyote ya kufanya ila ni kukula ama ni kukunywa ama ni kuvaa. Bila pesa hawezi fika mbali.

Ni magari ya binafsi ambayo inatoa inshuarensi, mtu afaa kulipa kiasi gani, unapochukua gari hili na deni, unaenda kwa huyu mtu unamwambia unataka kiasi fulani unapewa. Unafaa kurudisha baada ya miezi gapi, unafaa kurudisha mwaka ikifika pesa ngapi,

Gari hizi ziko katika maegesho. Gari zimeekwa katika maegesho, wenyewe wanaweza kuwa mahala fulani, ama inaeza kuwa gari hizi ziko katika soko zinauzwa. Mtu hukuja kwa magari hapa ili kujisaidia kusafiri nao popote atakapo.

Viatu hivi sasa kila mtu anaenda hapa na kuchagua ile rangi anataka. Inasaidia sana tena kwa watoto na watu wazima kuichezea na kuitembelea kwa harakati ya kujifurahisha katika maisha yao. Kila mtu anachagua ile rangi anataka na ile size ambaye yuwataka.

Ni sehemu kuu ambao hupatikana katika nchi. Mtu ambaye anaishi hata nje ya kaunti yake akiwa na familia mahali kama hapo unapofika unaweza tuma pesa nje na kupata pesa kutoka nje.

Magari ziko soko. Mtu anataka gari anafika hapa na kununua aina gani ya gari anataka nyekundu, nyeusi au lingine. Hiyo huchagua kama ako na pesa zaidi anunue lenye zaidi na kama ni kidogo anunue kidogo.

Magari yameegeshwa magari mingi, inaweza onyesha kwamba kuna mkutano fulani ama ni ibada ama watu wamekutana kwa shughuli zingine unapoonyeshwa pale kuna matenda mingi sana.

Ni sekta ya sokoni. Ndizi aina ya matoke ama ndizi ya kawaida ambayo mtu anaweza kula bila kupika ikiwa iko tayari kuliwa. Pia kuna tomato mbali na ndimu. Kuna kisu hapo.

Ni sehemu ya gari hasa hasa mguu yake. Gari iko katika hali ya kuegeshwa imetulizwa mwenye imo yuwalala ama imeenda kazi zake. Mwenyewe atakapotaka kuitumia gari yake yuwaja hapa na kuchukua gari yake.

Mtu amefika sokoni, anapofika sokoni anachagua ni chakula gani leo hii anataka kukula. Atakapo ona hili nila bei gani hili ni rahisi si rahisi anachagua ile ambayo anapenda siku hiyo na kukula.

Magari yako katika soko, mtu anafika hapa anunue ile gari anataka, rangi aina gani, pia pesa ngapi, kama anataka rahisi anunue zile za rahisi, na kama ni ya ghali akiwa na pesa mingi zaidi afanye hivo pia. Hapa mwenyewe anataka mtu anunue gari ili apate pesa.

Inaonekana bidhaa mbalimbali, si nguo, si mboga bali yote. Mtu anapofika anataka kununua nguo anapata. Unaona zaidi tena hakuna gunia, baada ya kununua kitu utabeba na nini? Pia unaona aina tofauti ya mboga.

Kwa soko ya nguo, kila mtu anaenda kuchangua rangi atakayo. Anapoenda hapo anaenda kuchangua kama inamtosha ama haimtoshi. Mwenye anauza anakidhi maisha, haja yake na kutokamana na hio hio pesa ya mwenyewe.

Pesa ni muhimu katika maisha bila pesa mtu hapa anahesabu pesa yake idadi itakayo mtoshea kwenda kufanya atakacho katika maisha yake. Bila pesa hakuna maisha ya mtu, mtu anakidhi haja zake za hapa na pale kwa pesa hii.

Magari imeegeshwa. Yaweza kuwa hapa kila mtu amekuja safari ama amefika mahala kila mtu aegeshe gari yake pahala anataka. Gari ana rangi tofauti hizi zote. Kila mtu anaendesha gari yake.

Ni duka aina la mpesa, duka hili mtu anapofika hapa inaonyesha kwamba iko aina ya mpesa, ukiona pia vitu ya kutumia kubeba soda na mengineo.

Gari limeekwa katika kuegesha. Mtu ameeka gari yake hapa na kufanya shughuli zake mbali mbali ili baadaye akikuja gari yake iko katika hali ya usalama baadaye akihitaji pia aichukue ikiwa salama salmini.

Noti mia tano ya nchi ya Kenya ikiwa imechorwa mzee huyo Jomo Kenyatta ambaye ni ikiwa ni shilingi mia tano. Pesa hii inasaidia mtu aende anunue ile kitu anataka.

Ni sehemu ya biashara, hususan nguo za kimatumba za bei nafuu sana. Mtu hapa angoja wateja wakuje wajichukulie nao wanunue vitu kutoka kwake.

Magari imeegeshwa hapa, mwenye gari labda ameenda kufanya kazi lake mahali lingine na kila mtu ameegesha gari hii, mtu baadae anakuja anaona anatafuta gari yake na anaenda na gari yake bila kuchukua gari lingine.

Utakapo fika hapa ni duka la mpesa, mpesa hufanya nini? Duka kama hili mtu akiwa na pesa na anataka pesa hiyo aweke kwa simu. Anafika hapa anawaomba wenyewe mwenye duka hili aseme uniwekee pesa anamwekea, ama anataka kutoa kiasi fulani anasema naomba unitolee kiasi hilo ya pesa.

Hivi viatu viko sokoni, mwenyewe anataka kupata pesa kwa watu wa kununua kutoka kwake. Hivi viatu vina rangi tofauti na kila mtu akikuja hapa anachagua ile rangi anataka inasaidia ile mtu imenunuliwa kwake apate pesa.

Duka la Mpesa ni muhimu katika maisha yetu ya leo, ya kesho na ya kila siku. Mtu anaenda akiwa na pesa ili awekewe katika simu yake ama kumpa mtu apate ku dipositiwa pesa awe na hiyo, na kiasi hiyo. Ni muhimu sana katika maisha yetu.

Pesa ni mgongo wa maisha ya binadamu. Noti elfu moja ya kenya mzee Jomo Kenyatta akiashiria hapo ambaye ni mkubwa wa kwanza wa jumuia wa kenya.

Unaona bidhaa mbali mbali hapa kama ndizi, maembe na kadhalika. Ndizi ni bei nafuu sana na ni chakula ingine nzuri sana, maembe kadhalika. Mtu anaweza tumia ndizi hiyo kusaga ili akunywe juisi yake ama maembe.

Ni soko kubwa ya gari. Magari tofauti aina tofauti sana wakiwa wameegeshwa. Ziko tayari, mwenye ambaye anataka kununua gari kila aina gani, kila kiasi gani mtu ananeza fika hapa kununua.

Biashara tofauti katika nchi, gari ni mojawapo na ni muhimu sana sababu mtu anapotaka kusafiri si lazima aongoje madriver ama magari ambazo ni za mtu lazima ajinunulie gari yenye ambayo inamfaa yeye piakimaisha .

Gari imewekwa katika kuegeshwa, imeegeshwa. Mwenyewe anaenda kufanya shughuli zake, kila mtu anajiwekea gari yake mahali anataka, baadaye akiamua kuchukua gari anakuja hapa anachagua gari lake na kuenda, hapa sahizi gari liko katika egeshoni.

Mtu anaposafiri na kufika mahali kwa mfano kama mkutano, afaa anapoenda na usajili wa safari anafaa kuwa anaenda kuegesha gari. Anapoegesha gari, gari hiyo inangoja hapo mpaka mtu amalize shughuli zake.

Soko linanagazia kuwa kuna aina tofauti mingi ya nguo. Mwenyewe hapa anakaribisha wanadamu ama wananchi ambao wanataka kununua nguo na nguo hizi niza bei nafuu si ghali sana. Ni bei ya kati kwa wale amabao ni ma hustler .

Gari hili liko katika soko na mtu kama anataka kununua hii gari anaenda na ile pesa anataka na atarudishia pesa ngapi kwa kila mwezi, kuna maelewano itafanyika hapa, insuaransi, ambayo mtu ataamua mwezi anaweza lipa ngapi au kwa mwaka.

Gari iko katika maegeshoni, mwenyewe ameegesha gari hapa na kuweka parking ,ili kufanya shughuli zake mbalimbali. Anapotaka kuendesha gari lake anakujia gari hii ya rangi ya nyeusi.

Ndizi, maembe, machungwa na viazi na kitunguu hii ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ikiwani bei nafuu sana. Ikiwa imeashiriwa pale na kuonyeshwa inauzwa pesa ngapi. Mwanadamu anapokula anapata nguvu kutokana na hizo chakula.

Ziko katika hali ya uuzaji, zikiwa zimewekwa katika uegesho, kila mtu aje hapa, anaweza chagua gari gani unataka na rangi gani unataka na kiasi gani ya gari hiyo, ya pesa kidogo au pesa kubwa. Hapa unachagua lako.